Watoto wakiwa darasani wanatumia kompyuta mpakato, wameketi kwa mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato yake, mezani. Wamevaa sare za shule, zenye rangi ya blue , na njano, na mmoja wao ana kofia kichwani, watoto wanaonekana makini, na wakiwa tayari kujifunza.

Mtu anayesoma au kushiriki darasa la mtandaoni. Ameketi mezani, akiandika kwenye daftari ,huku akiangalia mwalimu kwenye skrini ya kompyuta. Mwalimu yupo mbele ya ubao wenye maandiko akionekana kueleza jambo au kutoa maelekezo. Mazingira haya yanaashiria hali ya kujifunza kwa mtandao.

Mtu mzima anayefanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato akiwa ofisini au nyumbani. Amevaa miwani na anafurahia kazi yake kwani anatabasamu. Mezani kuna kikombe cha kahawa au chai, daftari, kalamu na mmea mdogo wa ndani. Ukuta wa matofali na dirisha kubwa lenye mwangaza wa asili zinaongeza mvuto wa eneo la kazi.

Mtoto ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mandishi yanayosema e-learning na picha ya taa juu yake, ikimaanisha kuwa mtoto anashiriki masomo kwa njia ya mtandaoni. Mezani, kuna karatasi ndogo zenye rangi tofauti, simu ya mkononi, na kikombe cha njano kilichojaa penseli na kalamu za rangi.

Mwanamume anayefanya kazi au kusoma. Ameketi mezani na anaandika kwenye daftari huku akiwa na kalamu mkononi. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa. Mandhari ni safi na yenye mwangaza na kuna mmea wa ndani unaoonekana upande wa kulia unaoleta hali ya utulivu na uzuri wa asili.

Msichana nayesoma au kufanya kazi akiwa nyumbani. Amekaa chini karibu na kompyuta mpakato huku akiwa amevaa nguo ya rangi ya waridi na vichwa vya sauti vya buluu. Anaandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na faraja. Kuna kiti, mmea wa ndani na zulia linaloongeza hali ya nyumbani.

Kijana mwenye mahitaji maalum anafurahia kusoma au kufanya kazi ya darasani. Ameketi mezani akiwa anatumia kalamu kuandika kwenye daftari au karatasi. Mezani kuna vifaa vingine vya kuandika kama vile kalamu za rangi na karatasi zenye rangi tofauti. Mandhari ya nyuma inaonyesha rafu yenye vitabu na mmea ikionyesha mazingira safi na tulivu ya kujifunzia nyumbani au darasani.

Mwalimu na watoto wawili wakiwa darasani. Mtoto mmoja anakaa kwenye kiti cha magurudumu akizungumza na mtoto mwengine na mwalimu. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na wanashirikiana kwenye kazi ya kuadika au kuchora. Mezani, kuna karatasi na kalamu za rangi.

Mvulana mdogo mwenye mahitaji maalum akiwa darasani. Amekaa kwenye dawati lake huku akitazama mbele kwa umakini kana kwamba anasikiliza mwalimu au kufuatilia maelekezo ya somo. Amevaa shati lenye rangi nyekundu na nyeusi juu ya fulana nyeupe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ubao mweupe na vitu vya rangi ya machungwa vinavyoashiria mazingira ya kawaida ya darasa ya kisasa.